Chafu kubwa ambapo mimea midogo inakuzwa kutumia mfumo wa hydroponics . Mimea hiyo imepangiliwa kwa safu ndefu nyeupe na inaonekana kuwa na afya njema. Kuna watu watatu wakiwa wamevalia barakoa na kofia wanasimamia mimea hiyo, wakionyesha utunzaji wa kitaalamu.

Mfumo wa haidroponiki aina ya rangi ya kijivu ulio na viwango kadhaa. Baadhi ya mimea inaonekana wazi kama vile mmea mmoja wenye majani makubwa na mwngine mdogo zaidi. Kwenye sehemu ya kati ya mfumo neno cabbage limeandikwa, likionyesha aina ya mboga inayokuzwa humu. Pembeni kuna daftari lililofunguliwa, likionyesha maelezo au michoro. Ukuta wa samawati unaonekana kushoto.

Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwenye safu refu. Mabomba haya yana mashimo ambapo mimea imewekwa yakionyesha mfumo wa kilimo hydroponiki. Majani ni ya kijani kibichi yakiashiria afya. Nyuma, kuna mimea mengine yaliyopandwa kwa njia hio hio na muundo wa chafu unaonekana kwa umbali. Udongo chini ya mabomba ni ya kahawia.

Mmea uliopandwa kwenye chungu cheusi kidogo na kuwekwa kwenye bomba jeupe pana na linalonyooka ambalo ni sehemu ya mfumo wa haidroponiki. Majani ya mimea yana muundo wa kipekee na yanaonekana kuwa na afya. Bomba nyingine kama hilo linaonekana likinyoosha nyuma likiwa na mimea mingine madogo iliyopandwa ndani yake. Mfumo wote unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Nuru ya asili inaingia kupitia paa la u wazi la chafu.

Mfumo ya haidroponiki ya nyumbani iliowekwa kwenye balkoni au nafasi ndogo. Mfumo huu unajumuisha mabomba ya kijivu yaliyopangwa kwa usawa ambapo mimea midogo imepandwa ndani ya vikapu vidogo vilivyojaa kokoto au udongo maalum. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi na inaonekana inakuwa vizuri. Chini ya mfumo unaweza kuona vigae vya sakafu ya balkoni. Mfumo huu ni njia bora ya kulima mboga au mimea mingine bila kutumia udongo na ni maarufu kwa wale walio na nafasi ndogo.

Mimea midogo ya lettuce yenye majani mabichi mepesi imepandwa katika mistari mirefu yenye mabomba meupe. Mabomba haya yamepangwa kwa usawa yakiashiria mfumo wa kisasa wa kilimo isiyotumia udongo. Mfumo huu unaonekana kuwa safi na uliopangwa vizuri.

Mimea mingi ya kijani kibichi ikiota katika mfumo wa hydroponics ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe. Kila mmea una majani mengi yenye afya ya kijani kibichi. Mmea imepangiliwa vizuri katika safu ikionyesha mbinu za kilimo cha kisasa.

Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe ikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponic . Kila mmea umewekwa kwenye sufuria ndogo nyeusi ukiunganisha na mabomba. Mimea inaonekana kuwa na afya. Mabomba yamepangwa kwa mistari mirefu. Nuru ya asili inaingia ndani ikiangazia mimea vizuri.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ,ambapo mimea inakua bila udongo. Mimea miwili yenye majani mabichi yamepandwa kwenye mashimo kwenye bodi nyeupe. Mizizi mirefu na minene ya mimea inaning'inia kutoka kwenye bodi.

MMea wa mboga wenye majani makubwa ya kijani kibichi uliopandwa kwa kutumia mfumo wa hydroponics . Mmea umewekwa kwenye kikombe cheupe chenye matundu na mizizi yake meupe inaonekana ikining'inia chini kutoka kwenye kikombe. Kikombe kimewekwa kwenye shimo kwenye bodi nyeupe ya povu ambayo ina mashimo mengine. Mkono mmoja unaonekana ukishika majani ya mmea kwa upole. Majani yanaonekana kuwa na afya na mazuri.

Mfumo wa hydroponics uliotengenezwa nyumbani. Mimea midogo yenye majani mabichi inakuwa ndani ya vyombo vyeusi vilivyowekwa kwenye kifuniko cha kontena la plastiki la rangi la samawati. Badala ya udongo, kokoto ndiyo zinashikilia mimea. Pampu ndogo ya hewa nyeusi inaonekana upande wa kulia ikiunganishwa na mfumo wa kupitia bomba la uwazi. Kontena hili limewekwa juu ya mbao nje na baadhi ya ngazi za mbao zinaonekana nyuma.

Mimea ya mboga ya kichina aina ya bokchoi inayokuzwa kwa kutumia mfumo wa Hydroponics . Mimea hio imepandwa kwenye mashimo ndani ya mabomba meupe yaliyipangwa kwa safu ndefu. Juu kuna muundo wa chafu unaotoa ulinzi. Mimea yote inaonekana kuwa na afya njema na inakua vizuri.

Mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyosimimamishwa. Kuna mboga za rangi ya kijani juu na za rangi ya zambarau chini. Chini ya mpangilio huu, chombo cha rangi manjano kinaonekana. Mimea hii imepandwa bila kutumia udongo. Ni njia bora kwa watu wasio na nafasi kubwa ya kupanda bustani.

Shamba kubwa la lettuce iliyopandwa kwa kutumia mfumo wa hydroponics . Mimea ya lettuce yenye majani mabichi imepangiliwa kwenye mabomba meupe yanayopita katika safu ndefu ndani ya chafu. Anga la samawati linaonekana kwa mbali. Hii inaonesha njia ya kisasa ya ufanisi wa kilimo.

Kilimo cha viwandani ndani ya jengo huenda ikilenga kupanga na kufunga nyanya, makreti mengi ya kijani yaliyojaa nyanya zilizoiva na zinazoiva zinaonekana zikisonga kwenye mikanda kadhaa nyekundu ya usafirishaji, mpangilio unaashiria mchakato wa kiotomatiki wa kushughulikia kiasi kikubwa cha mazao, mwanga ni mkali kama ilivyo kawaida katika kituo cha usindikizaji cha ndani.

Bustani ya nyanya ambapo nyanya nyingi za cherry zimetundikwa kwenye matawi marefu. Baadhi ya nyanya zimeiva ni za rangi nyekundu huku zingine bado hazijaiva ni za rangi ya kijani. Mimea ya nyanya imepandwa kwa mpangilio mzuri na matawi yamepangwa ili kuruhusu nyanya kukua zikitundikwa. Udongo chini ya mmea unaonekana kuwa huru na wenye rutuba. Mwangaza wa asili unaangazia eneo lote.

Shamba kubwa la mahindi likionyesha mimea michanga yenye afya na kijani kibichi; iliyopandwa katika safu ndefu zilizonyoosha hadi upeo wa macho. Udongo mwekundu unaonekana wazi kati ya safu ukiwa na mabaki ya mimea iliyopita, ikionyesha mbinu za kilimo. Anga ni la samawati na mawingu mepesi yanayoonekana kwa mbali.

Wafanyakazi wawili wamevalia glovu wakichambua pilipili hoho za kijani kwenye meza ndefu. Pilipili hoho zimepangwa kwa mistari mirefu, zikionyesha wingi wa mazao. Wafanyikazi wanachambuwa pilipili hoho hizo kwa uangalifu wakionyesha umakini. Nyuma, kuna pilipili hoho nyingine nyingi, zikiashiria uzalishaji mkubwa.

Bustani kubwa ya matunda ya strawberry yaliyopandwa kwa safu ndefu na kupangiliwa vizuri ndani ya chafu. Chafuu hii ina paa la plastiki la wazi likiruhusu mwanga wa jua kuingia kwa wingi. Majani ya majani kibichi yamemea strawberry yanaonekana yaking'aa na matunda machache mekundu yanaanza kujitokeaza.

Ng'ombe weusi na weupe wamefungiwa katika banda kubwa wakisubiria kulishwa. Kila ng'ombe anaonekana kuwa na afya nzuri. Mbele ya ng'ombe kuna chombo cha kulishia kilichojaa malisho. Udongo wa kahawia unaonekana chini ukilingana na mazingira ya banda.Ng'ombe wanaonekana wakitazama mbele.

Wanaume wawili wanatunza mimea ndani ya chafu kubwa inayoonekana kuwa na mimea michanga inaegemezwa na kamba nyeupe zilizoning'inia kutoka kwa chafu. Mwanaume aliye mbele amevaa shati la polo la kijani na jeans wakati yule wa nyuma amevaa tishati ya kijivu na jeans akijipinda kukagua mimea. Udongo kati ya mistari hiyo una rangi ya kahawia nyekundu na kuna reki inayoonekana upande wa kulia. Chafu imejengwa kwa kifuniko kinachopitisha mwanga kuuruhusu mwanga wa jua kupenya.

Chafu yenye mimea mingi mirefu na kijani kibichi yenye majani mapana. Mimea hii inajaza sehemu kubwa ya fremu. Dari ya chafu imefunikwa na wavu mweusi unaotoa kivuli. Nyuma ya mimea, kuna majengo kadhaa yenye kuta nyeupe na paa za matofali na baadhi ya watu wanaonekana wakiongea kwa umbali fulani. Anga ya samawati na mawingu meupe yanaonekana juu ya paa la chafu.

Uwanja mpana wa mananasi unaonekana. Mmea una mananasi moja liliokoma lililokaa juu. Majani marefu yenye ncha kali yanayofanana na panga yanazunguka matunda. Rangi ya matunda ni mchanganyiko ya kijani kibichi na hudhurungi. Udongo kati ya mimea inaonekana wazi ukisisitiza utaratibu wa upandaji.

Vifaranga wadogo wanaoonekana, wengi wakiwa na manyoya meupe. Wametawanyika kwenye eneo kubwa, vifaranga hawa huonekana wakiwa wachanga na wenye afya. Manyoya yao meepesi na macho yao meusi huongeza haiba yao. Mandhari yanaonyesha mazingira yaliyofungwa, ambapo vifaranga hao wanakuzwa kwa wingi.

Shamba kubwa likiwa limejaa kabechi zilizopandwa kwa safu ndefu, zilizopangwa vizuri. Kabechi zote zinaonekana kuwa na afya zikiwa na majani mapana ya kijani kibichi na vichwa vilivyo ungana vyema. Udongo unaonekana kati ya safu na baadhi makuku yaliotawanyika yanaonekana.

Shamba kubwa lililo jaa kabichi zikiwa zimekomaa na zenye majani mapana ya kijani kibichi. Kila kabichi inakichwa kilicho jaa na badhi zikionyesha matone ya maji juu ya majani. Labda kutokana na umande. Safu za kabichi zinaonekana kuenea hadi upeo wa macho. Mimea hii inonekana kuwa na afya njema na inakua vizuri.

Ng'ombe kadhaa wakiwa wamefungwa kwenye vibanda vya chuma kwenye zizi la kisasa. Ng'ombe wengi wana rangi ya kahawia na nyeupe, wanakula malisho yaliyowekwa mbele yao. Baadhi ya ng'ombe wanatazama mbele huku wengine wakiendelea kula. Kila ng'ombe ana vitambulisho masikioni ikionyesha usimamizi wa kisasa wa mifugo. Zizi linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri.

Shamba linaonekana likiwa na mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandiliwa vizuri katika safu ndefu kwenye udongo wenye unyevu nyevu .Kila safu ina bomba nyeusi dogo, labda mfumo wa umwangiliaji wa matone unaopeleka maji moja kwa moja kwenye mimea. Miti mirefu inaonekana kwa mbali.

Safu kubwa ikiwa imejaa mimea ya pilipili hoho yenye matunda mengi ya rangi ya manjano. Mimea imepandwa katika safu zilizonyooka na kila mmea unaonekana kushikiliwa na kamba. Udongo ni mwekundu na kuna njia nyembemba za udongo kati ya safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi na mabomba meusi yakiwa yametandazwa ardhini.

Madogo linaonekana likiwa na mimea michanga iliyopandwa katika safu zilizonyooka. Udongo ni mwekundu na unaonekana kuwa huru, kando ya kila safu ya mimea kuna bomba jeusi la umwagiliaji. Mimea ni ndogo ikiwa na majani ya kijani kibichi kwa mbali kuna mimea mingine iliyokomaa zaidi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaofanya kazi karibu na shina la mmea mdogo. Tone la maji linaonekana likidondoka kutoka kwenye kipande cheusi cha umwagiliaji kilichoshikiliwa na kigingi kidogo cheusi. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu kidogo karibu na mahali ambapo maji yanadondoka. Sehemu nyingine ya udongo inaonekana kavu, ikisisitiza umuhimu wa mfumo wa kuokoa maji.

Mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Majani ya mimea hayo yanawanekana kuwa na afya. Kuna bomba jeusi la umwagiliaji wa matone likipita chini ya mimea. Likiwa na mashimo madogo. Likionyesha mfuma umwagiliaji wa kisasa.

Shamba kubwa lililo limwa likiwa na mistari mirefu ya matuta ya udongo wenye rangi ya kahawia nyekundu. Katikati ya kila matuta kuna mifereji midogo iliyojaa maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika. Baadhi ya maeneo ya shamba yanaonekana yakiwa yameanza kulimwa upya huku sehemu nyingine zikionyesha maji yakiruhusiwa kuingia kwenye udongo. Nyuma ya shamba kuna miti na majengo machache. Anga linaonekana kuwa tulivu na la wazi.

Mfumo wa umwagiliaji unafanya kazi kwenye shamba lenye mimea ya mchanga ,mfululizo wa vinyunyizie vyeusi vimewekwa kwenye bomba la samawati zikitoa maji kwa umande mkubwa, maji yanapiga hewa kwa nguvu na kutengeneza ukungu mzito juu ya mimea .udongo unaonekana kuwa na unyevu ukiwa na mimea midogo ya kijani kibichi ikiota kwa mbali mimea zaidi inaonekana.

Mradi mkubwa wa umwagiliaji unaonekana wazi ukionyesha mfereji mrefu wa saruji uliojaa maji safi yakitiririka. Kando ya mfereji kuna mashamba mawili makubwa ya kijani kibichi yaliyolimwa vizuri, na upande mmoja una mabomba kadhaa meupe yaliyopangwa kuelekeza maji kwenye mazao. Miti michache mirefu imeota kando ya mfereji ukiongeza uzuri wa mazingira. Anga ni buluu kuashiria hewa tulivu.

Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye mistari iliyonyooka na mabomba meusi ya umwagiliaji yamepangwa kando ya kila mistari. Ardhi inaonekana kuwa na udongo mwekundu ikionyesha rotuba. Kila mmea unaonekana kupokea maji ya kutosha kutoka kwenye mabomba. Mistari ya mabomba inaendelea mbali ikionyesha ukubwa wa shamba.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba la kijivu linaonekana likivuja maji kidogo kutoka kwenye kiunganishi chekundu. Tone moja la maji linadondoka kuelekea chini na lingine linaonekana likining'inia kwenye bomba. Chini ya bomba, ardhi inaonekana kuwa kavu na imefunikwa na majani iliyokauka na vipande vya miti.

Shamba kubwa la mahindi, mimea ikiwa imesimama mirefu na yenye afya, ikionyesha mavuno mazuri. Kando ya shamba, bomba kubwa jeupe limelala chini likitoa maji kwa mimea. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba, yakilisha udongo na kuhakikisha ukuaji mzuri wa mahindi.

Shamba la mimea michanga imepandwa kwenye safu huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita katikati ya mimea. Udongo ni kahawia na kuna mimea michache ya kijani ilianza kukua. Nyuma kuna miti ya minazi na mimea mingine mingi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Bomba nyeusi linaonekana likipita kati ya safu za mimea michanga na matone ya maji yakitoka polepole kando ya bomba yakiifikia moja kwa moja hadi mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa unyevu karibu na mimea na safu za mimea zinaendelea hadi mbali.

Mfumo rahisi wa umwagiliaji wa matone shmabani ulioundwa kwa kutumia ndoo nyekundu inayoninginia kutoka kwenye uzio. Ndoo hii imeunganishwa na mfumo wa mabomba madogo yanayopita kwenye mistari ya mimea midogo iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo wenye rotuba.

Shamba lenye mistari ya kijani kibichi na zambarau ya mazao yanayostawi. Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unanyunyuzia maji kwa nguvu ukihakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha. Anga la samawati linatoa mwanga laini.

Shamba kubwa la nyanya linaonekana likinyoshwa mbele likiwa safu ndefu za mimea michanga ya kijani kibichi. Kila mimea unashikiliwa na miti mirefu iliokatwa ambaye unatoa usaidizi wima. Udongo mwekundu inatawala mandari. Mzumo wa matone wa umwagiliaji unaonekana wazi na mapomba meusi yakiwa yametandaswa aridhini.

Bomba nyeusi imelala kwenye udongo wenye rutuba likitoa matone ya maji. Maji yanatiririka polepole kutoka kwenye bomba likilowesha udongo vizuri. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kando ya bomba ikionyesha ukuaji wa mimea. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye unyevunyevu. Mwanga wa asili unaingia ndani ukiangazia mimea.

Mimea midogo ya mboga, yako kwenye udongo wenye unyevu nyevu ndani ya kitanda cha bustani. Bomba jeusi la umwagiliaji wa matone liko mbele likiwa na tone la maji linaning'inia. Majani ya mimea yana rangi ya kijani na kidogo ya kahawia. Nyuma, mimea mingine na udongo vinaonekana.